Mwanamke huyu amemleta mtoto wake Kwa daktari, na daktari mwenyewe ana shindano mkononi mwake, na pamba akiwa tayari kumdunga, na kando yao kuna mzazi mwingine na mtoto wake. Wakisubiri zamu yao kuashiria kwamba watoto hao wako hapo kwa ajili ya chanjo.

Hapa kuna mama, mtoto, na daktari. Mama huyu amebeba mtoto wake naye daktari anapanguza mkono wa mtoto kwa pamba, akitumia mkono wake wa kushoto, na mkono wake wa kulia kuna sindano akiwa tayari kumdunga mtoto huyo.

Sehemu hii imepatwa na mafuriko ambayo imeathiri usafiri, kwa sababu kuna msongamano wa magari barabarani, na upande mwingine kuna halaiki ya watu ambao wanajitahidi kutembea kwenye maji, wengine wakiwa wamevalia mabuti. Pia katikati ya barabara kuna gari ya ambulensi, kuonyesha kwamba kuna ajali iliyotokea.

Watu hawa wote ni wanne na kila mmoja amevalia barakoa ili kujilinda kutokana na ugonjwa wa kusambaa na wawili wao wanaosha mikono yao ili kulinda afya yao huku wengine wakisubiria zamu yao.

Dada huyu aliyesimama ni muhudumu wa afya, naye anawaelimisha watu hao walioketi kuhusu kulinda afya ya watu wa jinsia ya kike, kwa sababu wote walioketi hapo ni wanawake kutoka kijijini kulingana na jinsi madhari yao ilivyo. Madhari yenyewe inaonyesha bustani tupu na miti kwenye usuli.

Hili ni eneo ambalo limekumbwa na janga la ukame na uwepo wa mimea ni adimu sana ila mimea ambayo imepatikana yote yamekauka na eneo hili lina mawe kwa wingi.